Kumpatia mtu kazi kwa MKenya ili kuwasaidia wananchi ndio, mkitaka mkuwe na mshahidi mkubwa ambaye ana, chukua hio kitabu, maana yake.

Ni pahali pa kucheza mpira, huwa wavulana wengi wanapenda kucheza, wanapenda kucheza mpira ili wajue faida zao za mpira kucheza wakishindwa au wasiposhindwa. Yeyote kulipo, walipenda wakaenda kuangalia hali.

Ni mahali ya kusherehekea watu wengi ili wajue mbunge ambayo wanajua anasaidie watu vizuri, ndio wanataka wachague.